Duka la nguo lenye mwangaza wa kuvutia linaonyesha bidhaa mbali mbali zikiwa zimepangwa vizuri ndani, Kuna mabango makubwa ya asili yanayoashiria punguzo la bei, nguo za mwanaume na wanawake zimewekwa kwenye wima na rafu tayari kwa wateja. Mazingira ni safi na ya kuvutia kwa ununuzi.

Nguo mablimbali za wanawake zimetundikwa kwa mpangilio kwenye rafu ya botique . Mavazi hayo yana mitindo tofauti ya rasmi na midogo ikiwa ni pamoja na rangi angavu, maua na mapambo ya mikunjo. Juu kuna bango linaloonyesha punguzo la asilimia hamsini ikionyesha ofa maalum ya mauzo. Mazingira ni safi na nadhifu yakivutia wateja kununua bidhaa hizi.

Duka la nguo lina rafu zilizojaa mavazi ya aina mbalimbali ikiwa ni pamoja na mashati, suruali na nguo za rangi angavu. Mavazi yamepangiliwa vizuri kwenye vipachiko vya chuma na rafu ukutani. Kuna bango la offer linalosema Queen's Class Special Offer Jeans mia saba likivutia wateja. Mandhari ni yenye mwangaza, rangi ya waridi inatawala ikiashiria duka la kisasa la mavazi za wanawake.

Madoli matatu yamevalishwa mavazi rasmi ya kiume ndani ya duka la nguo. Moja limevaa koti la blue na suruali ya biege , likishika mkoba wa kahawia. Mazingira yana nguo nyingi zilizopangwa kwenye wima wa kunyanyua, na dari yenye taa za kisasa.

Mbele kuna duka la nguo lenye jina La Rosa likining'inia juu. Nguo mbalimbali zimening'inia kwenye pau zikiwemo magauni marefu na shati ya mitindo mbalimbali. Baadhi ya nguo zina rangi nyepesi kama vile bluu ya kahawia. Pia kuna mikoba na viatu kwenye rafu. Eneo linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri.

Ndani ya duka la nguo. Mashati mengi yenye miraba miraba yamewekwa kwenye meza yakionyesha rangi mbalimbali kama bluu, kijani na nyekundu. Mtu anaonekana akichagua shati jeupe kwa kulia. Nyuma nguo zingine zimening'inia kwenye paa na bango kubwa lenye 40 % off inaonyesha punguzo la bei. Hali hii inaashiria kuwa duka la nguo lenye bidhaa nyingi zinazouzwa.

Hii ni duka la bidhaa za urembo kwa wanawake. Kuna mikoba ya aina tofauti, mapambo ya shingoni yaliyowekwa kwenye vioneshwa vyeusi, pochi ndogo, vitambaa vya kufunga kichwa na miwani. Bidhaa zimepangwa vizuri ukutani kwa kuvutia wateja.

Duka la ladies lina mlango wa kioo na bango la nyekundu juu likiwa na nembo maarufu. Ndani kuna maroboto ya nguo, manekeni waliovaa jeans na mashati na taa za dari zinazowaka juu ya bidhaa. Pembeni mwa mlango kuna kuna bango la ofa linalosema up to 40% off likivutia wateja kuingia. Mazingira ni safi na ya kuvutia.

Hili ni duka la kisasa lililoko ndani ya jengo la kibiashara au maduka ya fahari. Ina mlango wa vioo ulio wazi na taa zenye mwangaza wa kuvutia. Ndani kuna mannequin yaliyovaa mavazi ya mitindo. Rafu za nguo na mapambo ya kuvutia. Mazingira yanaonyesha biashara ya nguo na bidhaa za kimtindo kwa wateja wa mjini.

Hii ni duka la mavazi ya kiume liliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri. Kuna rafu za mbao zilizojaa mashati, fulana zenye michoro ya jaa fuvu, viatu vya mitindo tofauti na jaketi. Sakafu ni mchanganyiko wa marumaru nyeupe na nyeusi na kuna meza katikati yenye viatu vilioonyeshwa vizuri kwenye masanduku.

Hili ni kabati kubwa la nguo lililojazwa mavazi mbalimbali. Upande wa kushoto kuna rafu nyeupe huku shati moja jeusi likinig'inia. Chini yake kuna nguo zingine zikiwemo mashati ya rangi tofauti. Upande wa kulia nguo nyingi zinaning'inia kwenye pau za chuma zikiwemo jaketi, mashati na sweta za rangi na mitindo tofauti. Chini kuna makabati madogo meupe na rafu zenye vitu vichache.

Safu ndefu za makoti rasmi ya kiume yamepangwa kwa mpangilio kwenye wima za chuma ndani ya duka la mavazi. Makoti hayo ni ya rangi mbalimbali kama bluu, kijivu, kahawia na meusi na yanaonekana kuwa mapya tayari kwa kuuzwa. Mazingira ni safi na yenye mwangaza mzuri yakionyesha sehemu ya biashara ya mavazi ya ofisini au hafla rasmi.

Manekeni sita wamesimama kwenye dirisha la nguo wakiwa wamevalishwa mavazi ya wanaume kama vile suti rasmi, mashati, suruali na viatu vya vizuia ngozi. Chini yao kuna mapambo ya puto nyekundu na nyeupe pamoja na mabango ya ofa. Moja ya mabango linaonyesha bei ya shilingi elfu tano za Kenya. Ndani ya duka kuna taa angavu na rafu za nguo zilizopangwa vizuri, ikiashiria mapangilio wa kibiashara wa kuvutia wateja.

Duka kubwa la nguo lenye mwangaza mkali, lina nembo ya max juu ya mlango wa blue . Ndani kuna nguo mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye wavu, zikiwemo mashati, suruali, na nguo za wanawake. Sakafu ni safi na dari limejaa taa za kisasa. Pembeni mwa mlango kuna bango la mtu aliyevaa mavazi ya mtindo.

Hii ni sehemu ya duka la mavazi inayoonyesha mashati ya kiume yaliyopangwa vizuri kwenye wima. Kuna mashati ya rangi mbalimbali kama nyeupe, njano na yenye mistari. Juu kuna bango lenye maandishi fifty percent off ikionyesha punguzo la bei kwa bidhaa hizi.

Kaunta safi yenye maandishi ya rangi ya machungwa, Vivo , imewekwa mbele ya kompyuta la vifaa vya kazi. Juu ya ukuta kuna runinga inayoonesha picha ya mwanamke aliyevaa mavazi ya rangi ya michoro. Pembeni kuna tangazo la rangi ya machungwa na chupa za rangi tofauti. Kuna pia dispenser ya maji upande wa kushoto. Mazingira ni nadhifu na ya kisasa.

Duka la nguo za wanaume limepangwa kwa mpangilio safi na wa kuvutia. Mabenchi ya kati yana rafu zilizojaa mashati yaliofungashwa kwa plastiki yakiwa na rangi tofauti kama bluu, waridi na zambarau. Kando ya ukuta kuna suti za rangi ya kijivu, kahawia na bluu zilizoanikwa kwenye vibao vya kunyanyua. Mazingira yanaonyesha duka la kisasa linalolenga mavazi rasmi.

Duka la kisasa la nguo lina nembo kubwa yenye mwangaza ikisomeka WoolWorths. Ndani ya duka kuna manekeni waliovaa mavazi ya mtindo kama vile gauni na blauzi za rangi ya kijani, manjano na nyeupe. Mavazi yamepangwa vizuri kwenye wavu wa chuma na wateja wameweza kuona kwa urahisi bidhaa kabla ya kuingia. Mandhari ni safi na yenye mwangaza wa kisasa wa madukani.

Hii inaonyesha hudi ya rangi ya kahawia iliyoninginiwa dukani, inamfuko mbeleo na kamba kwenye shingo kwa ajili ya kubana. Nguo hii ni yamvuto wa kisasa na inafaa kwa kwa hali ya hewa ya baridi au kuvaa mtundo wa kawaida.

Hili ni duka la nguo linaloitwa manix clothing store. Ndani kuna mavazi ya kiume na viatu vya chapa mbalimbali kama polo, digel, converse, jockey na nyinginezo. Duka limepangwa kwa mpangilio mzuri na linaonyesha mandhari ya kisasa ya biashara.

Rekibisha ya nguo ya ndani ya duka imejaa mavazi ya wanawake ya rangi na mitindo tofauti. Kuna magauni, mashati na sketi zizo ninginizwa kwenye vijishikio vya chuma. Ukuta wa nyuma unamapambo ya dhahabu na sakafu ni safi ya vigae vyeupe. Mazingira ni nadhifu na ya kuvutia wateja.

Hii ni duka la mavazi ya kisasa lililo ndani ya jengo la kibiashara. Ina milango ya kioo na rafu zilizopangwa vizuri ikiwa na nguo za aina mbalimbali kama vile magauni, masharti na suruali. Ndani kuna mwanga mwingi na mazingira safi ya kumnunulia.

Hii ni aina ya Toyota Hilux limeegeshwa katika eneo la nyasi likiwa limeandikwa ujumbe wa biashara na mikopo. progressive credit quick flexible loans pia kuna maelekezo ya kutumia ujumbe wa maneno loan kwenye kwenda na nambari mbili tatu sufuri nane tatu ili kupata kujia hizo. Gari Lina rangi ya fedha na Lina nembo ya kampuni hiyo pempeni kwenye boneti.

Watu kadhaa wamesimama na kuketi karibu na magari yaliyopakiwa kwenye uwanja wa nyasi mazingira yanaonyesha miti mirefu ya kijani na anga safi ikiashiria tukio la nje au mapumziko ya kijamii penye utulivu na hewa safi.

Gari jeusi la kisasa la aina ya SUV limesimama kwenye uwanja wa magari ya kuuza likiwa limeangaziwa kama chaguo bora kwa mnunuzi. Mandhari yanaonyesha majengo ya magari, mengine pembeni yakionyesha mazingira ya magari kuuza na kununua.

Lori kubwa linaonekana likisafirisha magari mapya kwenye trela yenye ngazi mbili. Magari yamepangwa kwa uangalifu juu na chini, yakielekea kwenye barabara ya mwendokasi. Mandhari inaonyesha usafirishaji wa magari kwa umbali mrefu.

Gari jeupe la kisasa limeengeshwa mbele ya lango la kituo cha huduma ya magari. Lango lina maandishi ya approach slowly auto-door , yakionyesha kwamba linafunguka lenyewe. Mandhari ni ya usiku na taa za jengo zinamulika vizuri. Zikionyesha mazingira nadhifu ya kituo cha kisasa cha huduma.

Hii ni sehemu ya maonyesho ya magari au duka la kuuza magari. Ndani kuna magari mbalimbali mapya. Wateja na wafanyakazi wakizunguka humu wakikagua na kujadiliana. Mazingira ni safi, ya kisasa na yenye mwangaza mwingi kutoka kwa madirisha makubwa.

Gari imefunguliwa mlango wa mbele likonyesha viti vya mbele, dashboard na sehemu ya kuendeshea. Viti viko safi na sakafu imelindwa kwa mkeka ya plastiki. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri ya matumizi na liko na rangi ya nyekundu.

Maganda ya magari ya abiria yamepangwa katika mstari ndani ya kiwanda. Magari haya yako kwenye hatu ya utengenezaji ambapo bado hayajamaliziwa. Rangi ya kawaida ni ya machungwa, isipokua moja lililo jeupe. Mazingira ya kiwanda yanaonyehsa shughuli za uzalishaji wa magari.

Ndani ya gari la kisasa lenye viti vya mbele vya rangi ya kijivu na weusi. Sakafu ikiwa na mikeka ya plastiki ya rangi ya kahawia. Gari ina usukani wa kulia, gearbox ya mikono na dari yenye sunroof .Mandhari inaonyesha hali safi na yenye nafasi.

Gurudumu la gari ya kifahari aina ya audi limepigwa picha kwa karibu likiwa limeegeshwa pembeni ya barabara ya mawe. Rim ni ya chuma yenye mng'ao wa fedha na tairi imeandikwa chapa ya, Continental. Mazingira yana nyasi na mwanga wa jua la jioni.

Magari ya kifahari ya rangi tofauti kama kijani, buluu na fedha yamepangwa ndani ya jengo la kisasa lenye madirisha kubwa na vioo. Mazingira haya yanavutia na kuonyesha hadhi ya magari haya ya hali ya juu yaliyo katika kituo cha mauzo ya magari ya bei ya juu. Mandhari ya ndani ni safi , yenye mwangaza wa kisasa na miti ya mapambo pembeni kuongezea mvuto wa ukumbi huo.

Gari la rangi nyeusi aina ya Subaru imeegeshwa kwenye uwanja wa vumbi karibu na jengo la tofali, ina vyoo vyeusi, taa kubwa za mbele na muundo wa kifamilia nambari ya usajili ni ya Kenya likiwa miongoni mwa magari mengine yaliyopaki karibu nayo.

Gari la rangi nyeusi limesimama kwenye uwanja wa maegesho uliowekwa kokoto, pamoja na magari mengine yaliyopangwa nyuma yake. Gari linaonekana kuwa ya aina ya SUV na ina namba ya usajilinya Kenya. Maandari inaonyesha eneo la magari na biashara ambapo magari yanayotumika au mapya uuswa, likiwa na mazingira ya wazi enye miti na majengo ya mbali.

Hili ni eneo kubwa la maegesho ya magari likiwa limejaa magari ya aina mbalimbali, mengi yakiwa yamepangiliwa kwa mistari. Hili linaweza kuwa soko la magari, sehemu ya kuuza magari yaliyotumika au ghala ya usambazaji wa magari mapya.

Wanaume wawili wamesimama karibu na gari la umeme ndani ya jumba la maonyesho. Mmoja anashikilia kiboreshaji cha kuchaji gari huku wengine akilitazama kwa makini. Gari jeupe lina muundo wa kisasa na mazingira ni safi yenye mwangaza mwingi yakionyesha teknolojia ya magari ya kisasa.

Magari yamepangwa kwa msitari moja barabarani, mengi yakiwa ya rangi tofauti kama vile kijivu, nyeupe na bluu. Mandhari hii inaonyesha eneo la maegesho au solo la magari. Huku taa na miundo ya magari ikingaa kwa mwanga wa jua.

Hii ni sehemu kubwa yenye magari mengi mapya, yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa lenye vioo vikubwa vinavyoleta mwanga wa kutosha. Kuna dawati la wahudumu upande mmoja, na mazingira ni safi, tulivu na yanayoonyesha biashara ya kisasa ya magari ya kifahari.

Gari aina ya Toyota Mark X rangi ya fedha limeegeshwa kwenye kituo cha mafuta cha Shell. Gari lina mwonekano wa kifahari, taa kali za mbele na nambari ya usajili ya Kenya KBV 949 E. Mandhari yanaonyesha shughuli za kawaida za kujaza mafuta.

Gari linaonekana kuwa katikati hali ni nzuri ya ndani. Kiti cha dereva na cha abiria wamefunikwa kwa viti vya kitambaa vilivyo safi. Dashbodi ni safi, na imeundwa kwa mtindo wa kisasa, na kuna mfumo wa hewa AC, na vitufe vya udhibiti. Pia kuna sehemu ya kushikilia vikombe, breki, na mkono ya kati, na mikeka ya plastiki kwenye sakafu kwa ajili ya usafi. Milango yote miwili ya mbele imefunguliwa na kuna gari nyingine, iliyopaki pembeni.

Trela maalum ya usafirishaji wa magari imebeba magari mapya sita, matatu juu na matatu chini. Lime egeshwa kwenye yard yenye jengo la kisasa na magari mengine yakiwa jirani anga ni la bluu safi na mazingira inaonyesha shughuli za usambazaji wa magari.

Gari la rangi ya fedha aina ya SUV limeengeshwa kwenye maegesho ya ndani ya jengo. Gari lina mataili makubwa ya offload , rim za chuma, vioo vya giza na ngao ya chuma mbele. Mandhari ni ya paa la chini na magari mengine yameengeshwa pembeni.

Hii ni skrini kutoka YouTube ikionyesha matangazo ya moja kwa moja ya mazishi. Kuna kundi la watu walioketi na wengine wamesimama kwenye uwanja wa wazi wakihudhuria ibada ya mazishi. Juu kuna maandishi yanayosema; Funeral Program of the late Arianna, yakifuatwa na jina la channel na idadi ya watazamaji wanaotazama mbashara.

Wanaume wawili wanapenan mikono mbele ya jeupe. Mmoja akiwa amevaa suti ya buluu na mwingine shati la kijivu. Mkono wa mtu wa suti unashikilia funguo za gari akiashiria ukabidhi gari jipya au makubaliano ya mauzo. Mandhari ni ya ndani ya kituo cha magari au duka la magari ikiashira mafanikio ya biashara au ununuzi.

Gari aina ya Hyundai imeegeshwa mbele ya duka la magari linalouza magari mapya. Mandhari ni safi na nadhifu. Magari yamepangwa kwa mstari yakiwa tayari kwa wateja wanaotembelea kuona au kununua. Jengo lina mwanga wa kisasa na linaonyesha ufanisi wa biashara ya magari.

Hili ni soko la ndani lenye vibanda vya uuzaji vilivyopangwa kwa namba. Vibanda hivyo vimefunikwa kwa magunia na plastiki ishara ya kuwa biashara bado haijaanza au bidhaa zimehifadhiwa kwa muda. Kila kibanda kina sehemu ya kuweka bidhaa na sehemu ya kukalia. Taa za dari zinaonekana zikitoa mwanga wa kutosha na mazingira yanaonyeshana mpangilio unaolenga kuhimiza biashara ya jumla au kurejelea.

Duka limejaa kazi za sanaa za kienyeji zikiwemo vinyago vya mbao, sanamu ndogo ndogo, mapambo ya kuta na kazi za mikono. Vitu hivi vimepangwa kwa ustadi ukutani na mezani, vikionyesha utajitri wa uridhi wa Kiafrika. Mandhari inaakisi soko la utalii au sehemu ya kuuza bidhaa za kitamaduni.

Hii ni sehemu ya soko jipya ya kenyatta ambapo watu wanaingia na kutoka katika mazingira ya biashara. Kuna vibanda ya wauzaji, mikokoteni ya kubebea mizigo na miundombinu ya kisasa kama sehemu ya ukarabati wa soko. Mandhari inaonyesha shughuli za kila siku za kibiashara katika eneo la mjini.

Meza ya kuuza viatu vya mitumba vya aina mbalimbali inaonekana kwenye soko la wazi. Viatu vimepangwa kwa wingi juu ya turubai ya bluu na kuna mabango ya bei yakionyesha viatu huuzwa kwa shilingi mia mbili hamsini. Wauzaji wawili wamekaa karibu pamoja.

Hili ni soko lenye bidhaa mbalimbali za mikono kama vile shanga, mikuku na vitambaa vya kupamba, wafanya biashara wamepanga bidhaa zao chini ya miavuli na kwenye meza wakivutia wateja kwa rangi za ubunifu kulingana na kazi yao wanaifanya vizuri.

Hili ni soko la ndani lenye wauzaji wa matunda na mboga mbalimbali. Kuna ndizi, maembe, maparachichi, mananasi, viazi na bidhaa zingine za chakula zinazopangwa vizuri kwenye vibanda vya mbao. Watu wamevalia sare za kijani wakihudumia wateja.

Sehemu ya karakana ya ina midundo ya matairi yaliyokatwa na matangi makubwa ya maji meusi upande wa kushoto, watu wachache wanafanya kazi kwenye meza za useremala wakishughulikia vifaa mbalimbali mazingira yanaonyesha shughuli za uchakataji kwa plastiki au bidhaa za magari huku barabara ya vumbi ikipita katikati ya vibanda vya kazi nyuma kuna miti na nguzo za umeme.

Meza ya sokoni imejaa maua ya rangi mbalimbali kama waridi, maroon ,njano, nyeupe na pinki yaliyopangwa kwenye ndoo na vikapu. Kuna stuli ya plastiki na blue iliyopasuka na kiti cha waridi kilichoharibika pembeni. Watu wachache wamevaa mavazi ya baridi wakitembea karibu na magari meupe yaliyopaki. Mazingira yanaonyesha biashara ya maua katika eneo mjini lenye shughuli nyingi.

Hii ni soko la ndani lenye gorofa mbili. Sakafu ya chini kuna uzaji wa matunda na mboga mboga, kama ndizi, nyanya, viazi na vitungu. Watu wanaonekana wakinunua bidhaa, huku gorofa ya juu ikionekana kuwa na nguo au bidhaa nyingine. Ni mazingira ya shughuli nyingi za biashara.

Soko la kienyeji lenye vikapu vya mikono vilivyotengenezwa kwa ustadhi kwa kutumia nyuzi za asili na rangi mbalimbali. Wanawake wameketi katikati ya bidhaa zao, wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni. Vikapu hivi hutumika kwa kazi za nyumbani kama vile kuhifadhi vyakula na mapambo. Mandhari yanaonyesha sanaa ya jadi au ujasirimali wa jamii za kiafrika.

Hii ni sehemu ya soko la maua. Wachuuzi wamevaa makoti ya kazi wakiandaa mashadda ya maua chini ya hema ya kijani. Maua ya aina na rangi mbalimbali yamepangwa kwenye ndoo na vikapu yakisubiri kuuzwa. Sakafu ina mapande ya maua yaliyokatwa ishara ya shughuli nyingi. Mazingira yanaonyesha biashara ya maua yenye mvuto wa rangi, ubunifu na harufu nzuri katika eneo la wazi la soko mjini.

Soko la ndani lenye watu wengi wanaouza na kununua ndizi. Ndizi zimepangwa juu ya kreti za mbao, zenye rangi mbali mbali. Wafanyi biashara wakiwa busy na wateja. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za biashara za kila siku za sokoni.

Meza za mbao zimepangwa chini ya vibanda sokoni. Zikuwa zimejaa rundo la viatu vya mchezo vya mitumba, vya rangi na miundo malimbali. Mabango ya bei yamewekwa juu yakionyesha kuwa viatu vinauzwa kwa shilingi mia mbili kila jozi. Sakafu ni ya vigae vya zege na kwa mbali kuna nguo zizo nganganiwa juu ya wavu. Mazingira haya yanonyesha soko la wazi lenye shughuli nyingi za kuuza bidhaa za bei nafuu.

Vikapu vingi vidogo vilivyofumwa kwa mikono vimepangwa pamoja vikionyesha rangi na mifumo mbalimbali. Kuna vikapu vya rangi ya asili na vingine vina rangi za kuvutia kama nyekundu, buluu, kijani na pinki. Vinahama vile vinavyouzwa sokoni au kwenye maduka za watu. Vimepangwa kwa uzuri kuonyesha ufundi wa mikono.

Meza ya sokoni imejaa mboga na matunda ya rangi mbalimbali yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna nyanya nyekundu, karoti, pilipili hoho za kijani, njano na nyekundu, vitunguu, malimau , matango na matunda ya pori. Katikati kuna majani mabichi ya coriander na kikapu cha jengere. Mchanginyiko huu unaonyesha uzuri wa mazao ya shamba na lishe asilia.

Haya ni mabuti ya kuteleza yaliyoanikwa kwenye soko yakiwa yamepangwa kwa rangi mbalimbali kama nyeusi, nyeupe, buluu, pinki na njano. Kila jozi imening'iniwa kwa utaratibu ili wateja waweze kuchagua kwa urahisi. Mazingira yanaonyesha ni sehemu ya biashara ya mtaa.

Duka lililoko kando ya barabara linauza mapambo ya mikono kama bangili, shanga, pinyago, na mikufu ya kienyeji. Bidhaa hizo zimepangwa kwa uangalifu kwenye mabanda ya mbawla ili kuvutia macho ya wanunuzi. Mazingatio hayo yanaonyesha soko la bidhaa za mikono zenye ubora wa kipekee na mitindo ya kipekee.

Watu wengi wakiwa kwenye eneo la biashara lenye shughuli nyingi. Bidhaa mbali mbali zimepangwa kwenye vibanda na meza, zikiwemo nguo, mazulia, na vifaa vya nyumbani. Watu wanatembea na wengine wanachagua au kununua bidhaa katika mazingira ya msongamano mkubwa sana.

Shanga nyingi zenye rangi mbalimbali zimewekwa pamoja zikionyesha miundo ya kitamaduni na ya kisasa. Zipo shanga za shingo, mikono na masikio zikiwa na rangi kama nyekundu, nyeusi, kijani na dhahabu. Zimepangwa kwa uzuri zikiashiria ufundi wa mikono na sanaa ya kitamaduni.

Soko la barabarani lina meza zilizojaa mboga mbichi kama viazi, pilipili, nyanya, karoti na spinach .Wafanyabiashara wamesimama karibu na bidhaa zao, wakisubiri wateja. Gari jeupe la abiria limeegeshwa upande wa kushoto wa barabara nyembamba. Anga lina mawingu meepesi, jua likielekea kuzama na majengo ya mji yanaonekana kwa umbali.

Meza iliyojaa samaki waliokaangwa na wale waliokaushwa inaonekana wazi, ikiwa na samaki wengi waliopangwa juu yake. Samaki hawa wana rangi ya dhahabu na ya kahawia. Wengi wameandaliwa kwa ajili ya kuuzwa. Kwenye kona kuna chombo cha chuma chenye mafuta au mchuzi. Huu unaashiria soko la samaki au sehemu ya kuuza chakula labda katika soko la kama huko baricho.

Meza ya sokoni imejaa mboga. Mboga safi zikiwemo radish nyekundu. Majani ya mnana, bizai, mchicha, majani ya chai na matunda ya chai yote juu. Zimepangwa kwa mpangilio mzuri zenye kuvutia wateja kwa rangi za na ubichi wake. Mazingira yanaonyesha bidhaa za shamba sokoni.

Tangazo linaonyesha mradi wa majengo ya kibiashara yanayojulikana kama Highway Heights Kilimani. LInasisitiza kuwa ofisi hizo ni za daraja la A na zinakuja na huduma bora. Nafasi za ofisi ziko tayari kwa matumizi na zinapatikana kwa kuuza au kupangisha kuanzia ukubwa wa elfu moja hadi elfu nane square feet .

Hili ni jengo la makazi ya ghorofa lililojengwa kwa mawe ya kisasa na rangi ya kijivu na nyekundu. Ina madirisha mengi yenye dalili ya usalama na baadhi yakiwa na vioo vya rangi ya bluu. Kuna sahani ya setilaiti kwenye moja ya balcony pamoja na kamera ya usalama. Jengo linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Nyumba la kifahari lenye ghorofa moja la maroon imejengwa kwa mtindo wa kisasa ikiwa na madirisha makubwa ya vioo na ngazi Pana zinazoelekea kwenye mlango mkuu. Eneo la mbele lina nyasi Safi na hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri. Nyumba inaonekana bado iko kwenye hatua za mwisho wa ukamilishaji.

Jengo la ghorofa linaonekana lina paa lililo la tanki la maji la rangi nyeusi kwa ajili ya kuhifadhi maji. Kuna nyaya za umeme juu ya jengo hilo na miti ya kijani inayozunguka inaonyesha eneo lenye mandhari ya mji na mazingira ya wakazi.

Majengo ya ghorofa yanaonekana nyuma yakiwa na mabango ya biashara kwenye sakafu ya chini. Mbele ya barabara kuna vibanda vya mbao vilivyojengwa kwa bati na kuni vikionyesha shughuli za uchomeleaji au biashara za useremala. Mandhari inaonyesha mchanganyiko wa maendeleo na makazi yana biashara ndogo ndogo pembezoni mwa barabara.

Jengo la kifahari lenye paa la rangi nyekundu inaonekana kwenye eneo tulivu. Ina madirisha makubwa ya vioo na varanda likiwa limezungukwa na ua na uzio wa kisasa. Mazingira yamepambwa na mimea ya kijani yakionyesha hali ya utulivu na ustawi wa makaazi ya kifamilia.

Jengo la ghorofa mbili limejengwa kwa vioo na mabati ya rangi ya samawati. Sakafu ya chini ina maduka mbalimbali ikiwa ni pamoja na duka la huduma za simu. Pembeni kuna ngazi za nje zinazopanda hadi gorofa ya kwanza na mazingira ya nje ni ya vumbi na mawe

Jengo la gorofa linaonekana likuwa na matangazo la kibiashara upande wa inje. Ikiwemo mabango ya kupangisha ofisi na kutangaza bidhaa za ujenzi. Jengo limechorwa kwa rangi ya kijivu na krimu na liinamadrisha mingi na inayoonyesha matumizi ya kibiashara na makazi. Juu ya paa kuna vifaa vya mawasiliano huku anga ikiwa safi na anga ya bluu, ikiashiria siku yenye hali nzuri ya hewa.

Jengo refu la ghorofa lenye rangi ya machungwa, likiwa na madirisha mengi ya blue yanaoakisi anga lenye mawingu. Linasimama likionyesha muundo wa kisasa. Madirisha mengine ni meusi, yakifanya jengo lililo kua na mwonekano wa kuvutia.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili ina madirisha makubwa ya vioo yanayoruhusu wanga mwingi kuingia ndani. Mbele kuna lami safi ya mawe na bustani ya nyasi iliyoandaliwa vizuri upande wa kulia. Ukutani wa pembeni umejengwa kwa mawe. Na miti ya mapambo imepandwa kuzunguka ua. Anga lina mawingu mazuri ya machweo yakiongeza uzuri wa mandhari.

Jengo refu la ghorofa lenye madirisha ya mstatili na balconies mengi yaliyopangwa kwa safu. Ghorofa ya chini ina maduka na mabango ya biashara. Anga ni ya bluu yenye mawingu mepesi na jua linaangaza upande mmoja wa jengo.

Bango kubwa limewekwa mbele ya jengo refu la ghorofa. Likitangaza uuzaji wa vyumba mbili na tatu zenye ukubwa kati ya mita kati za mraba mia moja na kumi hadi mia moja sitini. Limeonyesha kuwa asilimia ya nyumba arobaini tayari zimeuzwa namba ya mawasiliano imeonyeshwa hapo chini kwa bango.

Jengo kuwa la kifahari linaendelea kujengwa kwenye eneo tambarare lenye majani. Lina ghorofa mbili na paa la kisasa juu yake. Vyumba vina mabalkoni yenye vioo vya buluu na mafundi wanaonekana wakiendelea na kazi ya ujenzi kwenye msingi wa nje.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi liko katika hatua za mwisho za ujenzi. Mbao za ujenzi zimezunguka sehemu nyingi za ukuta kwa ajili ya uimarishaji. Ukamilishaji wa kazi bado unaendelea; milango na madirisha bado hayajawekwa yote. Angani kuna mawingu meupe na anga ni buluu.

Nyumba ya kisasa yenye paa la rangi ya kahawia na kuta za mawe zilizopigwa plasta. Dirisha zina grili za bluu na mbele kuna bustani yenye nyasi safi, miti midogo ya mapambano na mimea ya kijani kibichi . Anga ni la buluu lenye mawingu meupe pe pe pe.

Majengo ya kisasa yenye ghorofa tatu yanaonekana kwenye mazingira safi na tulivu. Kuna maegesho ya magari yaliyojengwa kwa pavings block , miti ya kijani, na mimea iliyopamba eneo hili, ikionyesha kua na makazi ya kifahari au nyumba za kupanga za haki ya juu.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa inaonekana ikiwa na rangi zisizokolea kama vile kijivu na kahawia. Ina madirisha marefu na balkoni yenye kioo. Uzio wa mawe unajitokeza mbele na juu yake kuna waya zenye ncha kali kwa usalama. Upande wa kulia ukuta wa jengo lingine unaonekana. Miti inaweza kuonekana nyuma ya nyumba hiyo chini ya anga la wazi.

Jengo lisilokamilika linaonyesha muundo wa chuma wa paa ambao haujawekwa mabati. Huku kuta za zegi zikiwa zimejengwa nusu. Eneo limezungukwa na vichaka vyenye maua ya machungwa na ardhi ni ya majani kavu na mawe. Mandhari ya nyuma inaonyesha mlima kwa mbali na mwanga wa mchweo ukiangaza anga ya buluu na rangi ya dhahabu. Ikiashiria utulivu wa maeneo ya mashambani au vijijini.

Jengo refu lenye maduka na ofisi limesimama kando ya barabara kwenye eneo lenye mandhari wazi. Ghorofa zinaonyesha shughuli za kibiashara huku magari yakiwa yameegeshwa karibu. Anga ni safu na la buluu likionyesha hali nzuri ya hewa.

Mnara mrefu wa mawasiliano upo karibu na majengo ya paa nyekundu. Pembeni kuna jengo lenye ngazi au mawe. Eneo limezungukwa na nyasi kavu na paa za mabati. Hali ya aga ni safi na angani kuna mawingu mepesi na sky ya buluu.

Hii ni nyumba ya kifahari yenye bustani kubwa ya kijani mbele. Bustani hiyo imetundwa vizuri ina mti wakivuli na trampoline upande mmoja. Nyumba iko katikati ya mazingira tulivu yenye miti mingi na uzio wa asili inayozunguka eneo lote

Nyuma ya ukuta wa mawe kuna majengo ya kifamilia yenye paa nyekundu. Kati ya ukuta kuna lango la chuma la kuingilia. Na pembenni kuna kibao cha kijani, kinacho onyesha jina la eneo. Barabara ya lami inapita mbele huku mazingira yakiwa safi na tulivu.

Jengo refu lililojengwa kwa mbao na matawi ya makuti likiwa na muundo wa jadi. Kuta zimeundwa kwa vijiti na mapengo ya hewa. Paa zikiwa za makuti zilizopangwa kwa mteremko. Mandhari ya jengo inaonekana usanifu wa kienyeji unaoruhusu ubaridi na hewa kupita kwa urahisi.

Ndani ya duka kubwa, kuna sehemu ya mavazi ya watoto. Upande mmoja kuna nguo za watoto zikiwa zimepangwa kwenye viwiko vya plastiki huku upande mwingine ukiwa na bidhaa kama nepi na nguo zilizopangwa kwa nadhifu kwenye rafu. Mandhari ni safi na ina mwanga wa kutosha ikiashiria mpangilio mzuri wa bidhaa kwa wateja.

Hili ni rafu la duka kuu lenye peremende na chokolati aina mbali mbali kama, snikers, mns na bidhaa nyingine za kutafunwa. Rafu zimepangwa nzuri kwenye sehemu ya sakafu ya vigae ndani ya duka kubwa la bidhaa za rejareja.

Ndani ya duka kubwa la vifaa vya elektroniki mashine za kisasa za kufua zimewekwa kwenye onyesho. Zipo mashine za rangi ya kijivu na nyeusi zikiwa na nembo ya LG. Baadhi zina bei zao zikiwa zimeonyeshwa kama vile 239,995. Rafu nyingine zenye bidhaa mbalimbali ziko nyuma. Eneo linaonekana kuwa safi na lenye mwangaza mzuri.

Huku ni ndani ya duka kubwa la jumla ambapo bidhaa ziko kwenye offer maalum. Kuna mabango ya promo yaliyoandikwa bei zilizopunguzwa. Kama maziwa ya brookside mililita mia tano, yanauzwa kwa shilingi arubaini na nane badala ya shilingi hamsini na tatu. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu.

Hapa inaonekana ni kama ndani ya ofisi ishara kubwa ya neno lenye maandishi Customer Service inaning'inia juu ya kaunta. Wawili kati ya wanawake wanazungumza, mmoja ameshika kalamu na mwingine amebeba mtoto. Ukuta wa nyuma una matangazo na picha zikiwemo picha za uongozi. Eneo hili linaonekana kua mahali pa huduma kwa wateja.

Meza ya kuuza samaki kwenye soko la bidhaa baridi imejaa vipande vya samaki wazima waliowekwa juu ya barafu. Kila aina ya samaki imeandikwa jina na bei juu ya lebo ndogo nyeusi. Kuna samaki waliokatwa vipande wengine wakiwa kwenye vifungashio vya plastiki. Mabango ya onyo yanaeleza kutoguza bidhaa kwa mikono. Mazingira haya ni safi na ya kudhibiti joto ili kuhifadhi bidhaa katika hali bora kwa wateja.

Rafu ndefu za duka kubwa la rejareja zimejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa rangi tofauti kama vitafuno, biskuti na pakiti za kahawa au nafaka. Sakafu ni safi na mwangaza wa dari unaangaza vyema kila sehemu. Wateja wanaonekana mbele wakiskuma troli wakiendelea na ununuzi. Mazingira haya yanaonyesha mpangilio mzuri wa bidhaa katika duka la kisasa.

Rekebisha la kuhifadhi vinywa baridi limejaa juisi na maziwa ya aina mbalimbali yakiwa yamepangwa kwa mpangilio kwenye safu za friji kubwa ndani ya duka la kisasa. Mandhari inaonyesha mazingira safi na yenye mwanga mzuri huku sehemu ya mikate ikionekana kwa mbali. Hii ni sehemu ya duka la rejareja inayotoa bidhaa zilizo tayari kwa matumizi ya kila siku.

Sehemu kubwa ya duka la rejareja ambapo bidhaa za marashi na manukato zimepangwa Kwa rafu kwa mbangilio mzuri ,mteja mmoja anasukuma troli yenye bidhaa mbalimbali akifanya ununusi, manthari inaonyesha mazingira safi yenye mwangaza wa kutosha na mapango ya matangazo yakiwa yamepandikwa juu yakiamasisha upunguzi la bei, hili ni eneo la bidhaa za kujipamba na usafi wa mwili

Hii ni sehemu ya duka kubwa yenye bidhaa mbali mbali, zikiwa zimepangwa kwenye rafu. Kuna bango kubwa lenye maandishi, sizzling offers , likionyesha kua kuna punguzo la bei au ofa maalumu kwa bidhaa zilipo hapo.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la rejareja yenye safu ya bidhaa za pipi. Rafu zimepangwa kwa utaratibu na zimejaa aina mbalimbali za pipi, peremende na vitafunio vingine vya sukari vilivyofungwa kwenye mifuko ya rangi tofauti, tofauti. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa rafu ndefu zimejaa bidhaa za utunzaji wa binafsi kama sabuni, losheni na shampuu. Bidhaa nyingi zina nembo ya Johnsons. Rafu zimewashwa kwa taa za kung'aa, na bango juu linaonyesha New and Radiant Skin . Eneo linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri.

Hili ni duka kubwa la kisasa lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Sakafu imepangiliwa vizuri kwney vigae vya muundo wa kuvutia. Taa za dari zinatoa mwanga wa kutosha na sehemu ya mikate na bidhaa nyingine inaonekaa upande wa kushoto. Mazingira ni safi na ya kuvutia kwa wateja.

Rafu za duka kubwa zimepangwa kwa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani kwa sabuni kama sabuni, dawa za kusafisha, mafuta ya kupikia, vipodozi na vifaa vya usafi. Bidhaa zimepangwa kwa safu na rangi tofauti zikiwa tayari kwa wateja kununua kwenye maduka makubwa au supamaketi.

Hii ni sehemu ya jokofu katika duka kubwa la reja reja ambapo kuna bidhaa mbali mbali za maziwa kama maziwa ya kunywa yoghurt siagi na bidhaa zingine za maziwa bidhaa zimepangwa kwa safu ya aina na zinatunzwa katika hali ya baridi ili zisiharibike.

Gunia kubwa kubwa zikiwa zimepangwa kwenye safu ndani ya duka kuu, kila moja ikiwa na vyakula vya aina tofauti kama mchele nafaka na jamii ya kunde. Kila gunia limefungwa vizuri na lina kijiko cha kuchotea chakula tayari kwa wateja kujihudumia kivyao.

Duka lililojaa bidhaa kwenye raf ndefu. Bidhaa zinaonekana kuwa za sabuni, bidhaa za kuafisha au bidhaa zingine za nyumbani zikiwa zimepangwa kwa utaratibu katika pakiti zenye rangi mbalimbali. Sakafu inaonekana kuwa na vigae kwa kijivu na taa ndefu za mistari zinazotoa mwanga ndefu kutoka kwenye dari. Kuna wateja ambao wanaonekana ikionyesha labda ni nje ya saa au kilele au duka imefungwa